Duka moja la kuuza jokofu iliyotengenezwa na kampuni ya Mika rangi yake nyeupe na kijivu.

Njia iliyotengenezwa kwa sakafu ya mawe , kando kuna manyasi na miti ya minazi kulia kuna kichaka ya majani.

Barabarani basi iliyoandikwa baridi kwa mungu tunaamini inatembea. Kushoto mti mkubwa.

Ndege moja imepakia uwanjani aina ya "Jambo Jet". Rangi yake nyeupe. Mbele mtu mmoja amesimama. Nyuma kuna msitu.

Daktari William Samue Ruto anamsalimia jaji mkuu ambaye amevalia gauni nyekundu huku wenzake wako kando. Nyuma, Ababu Namwamba amesimama.

Nyumba moja yenye kuta nyeupe na paa ya makuti, ipo bustanini. Kushoto kuna ngazi iliyotengenezwa kwa mawe, mbele kuna miti mikubwa.

Punda milia amemubeba mtoto mgongoni, mbele yake watu watatu wanatembea, wawili akina mama wamevalia buibui na dera hapo kichochoroni wanatembea.

Chini, kuna bustani, kuna sakafu iliyotengenezwa kwa mawe. Kando yake, nyasi ya kijani imepandwa na miti ya minazi. Mbele, kuna ghorofa nyeupe.

Makaburini kuna nyumba yenye paa ya makuti, ina msalaba juu. Kando kuna mti wa mtende na manyasi ya kijani kibichi imemea.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe chini. Mmea umemea wenye matawi ya kijani na maua ya zambarau.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe, miti ya minazi, mbele watu wanatembea kando na maji ya baharini.

Juu ya bahari kuna mashua mbili aina ya feri. Zimewabeba watu, tukutuku, pikipiki pamoja na magari. Juu angani kuna mawingu.

Ufuoni wa bahari kuna kichaka ya kijani, chini mchanga ya hudhurungi na angani mawingu meupe.

Matatu moja imesimama barabarani imechorwa vibonzo vya CREEK, nambari ya usajili ni KBD, nyuma nyingine ya rangi nyekundu.

Mtu mmoja amevalia shati ya samawati. Amebeba mkoba mkononi huku anatembea ufuoni mwa bahari.

Msikiti mmoja, wenye kuta ya rangi nyeupe. Nje yake, punda amembeba mtu mgongoni. Kando, mwanamke amevalia buibui.

Baharini mna mashua mbili, ufuoni mawimbi madogo yanaelekea kwa Nchi kavu chini, mna mchanga wa udhurungi.

Ufuoni, wa bahari, mna mchanga ya hudhurungi, mbele, manyumba yenye paa ya makuti. Nyuma mna miti ya majani.

Lori moja yenye magurudumu meusi imepakia, imebeba chombo iliyotengenezwa kwa chuma, rangi yake udhurungi.

Mashua moja imewabeba watu asili ya kizungu wamo juu ya maji. Nyuma kuna hema zenye paa ya makuti. Juu angani mawingu ya rangi ya kijivu.

Treini ya kiwango cha kawaida inatambaa juu ya reli. Rangi ya paa ni nyekundu, kando kuna majumba meupe.